Duka la nguo linaonyesha nguo nyingi zilizopangwa vizuri. Kuna sweta za rangi mbalimbali na mashati yaliyopangwa kwenye rafu. Ukuta umepangwa kwa matofali ya udongo. Taa za dari zinaonyesha bidhaa vizuri. Eneo hili linaonyesha duka dogo la nguo.

Hii ni duka ya nguo ya kifahari yenye bidhaa mbali mbali. Nguo viatu na vifaa vimepangwa kwa maridadi kwenye meza na rafu. Taa za kisasa za kuninginia zinatoa mwanga mzuri zikiongezea mvuto. Sakafu ya mbao inatoa hisia ya joto ya ukarimu.

Duka la kifahari linaonyesha bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Upande wa kushoto rafu zimejaa viatu na mikoba maridadi. Katikati kuna sofa nyeusi ya ngozi na nguo zilizoning'inia. Vipuri na mapambo mbalimbali yanaonekana kwenye makabati ya vioo yote yakionyesha biashara ya kisasa.

Hii ni duka la viatu lenye uteuzi mpana. Rafu nyingi zimejaa viatu vya aina tofauti. Kuna sapatu za kike zenye visingo virefu, sandari na viatu tambarare. Nguo pia zimepangwa kwa upande mwingine wa chumba. Hali hii inaonyesha biashara ya rejereja.

Shati nyeusi iliyo na picha ya bendi ya Pink Floyd imetundikwa mbele ya duka la nguo. Mikono miwili inaonekana ikishikilia shati nyingine iliyokatibu. Rafu zimejaa nguo zingine zenye rangi tofauti zikiwa zimetundikwa kando. Kioo kubwa chenye maandiahi inevitable inaonekana nyuma.

Raki hii ya viatu imejaa bidhaa mbalimbali za wanaume. Kuna aina nyingi za rubber , buti na viatu vya kawaida vilivyopangwa vizuri. Rangi tofauti zinaonekana zikijumuisha kahawia, nyeusi na kijani kibichi.

Duka limejaa watu wakichagua nguo na bidhaa mbalimbali. Sehemu ya wanaume inaonekana wazi kwa juu, ikonyesha mpangilio wa duka. Wateja kadhaa wanashughulika na bidhaa, baadhi yao wakiwa kwa mstari wa malipo. Hali inaashiria shughuli nyingi za ununuzi.

Duka limejaa nguo na viatu vikionyesha upana wa bidhaa. Mashati yaliyopakwa rangi mbalimbali yamening'inizwa kwenye ukuta yakipendesha manthari. Viatu vimepangwa kwa ustadi kwenye rafu za kioo. Eneo zima inaonekana kuwa na shughuli nyingi ikivutia wateja.

Katika duka maridadi. Bidhaa mbali mbali za mapambo na mikoba zimepangwa kwa ustadhi. Mikoba ya kifahari yenye mitindo na rangi tofauti inaonekana kwa rafu. Vifaa vya shingo na Pete za maskio vimetundikwa vizuri vikiangazia uzuri wake. Miwani ya jua imewekwa karibu na mikoba ikiongezea mvuto wa bidhaa.

Hili ni duka lenye nguo nyingi zilizopangwa kwenye stendi. Kuna aina mbalimbali za nguo zenye rangi tofauti, na baadhi zimepakiwa kwenye vibanio vinavyo zukunguka. Sehemu ya ndani ya duka inaonekana kuwa na mwangaza mzuri na kuta zinaonekana kuwa na rangi nyepesi, kama vile pinki na nyeupe.

Hili ni duka la kisasa lenye bidhaa mbalimbali nguo zenye rangi ya michoro tofauti zimeninginizwa kwenye vibati zikionyesha mitindo ya kipekee . Baadhi za urembo na afya zimepangwa kwa uzuri kwenye meza za mbao. Rafu za juu zimebeba vikapu na viatu zikiongeza mvuto.

Kituo hiki kinaonekana kuwa duka la nguo na viatu. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa nguo zilizokunjwa vizuri huku juu kukiwa na viatu vingi vilivyopangwa kwenye masanduku. Katikati ya duka kuna benchi la buluu lenye vitabu na kikokoto juu yake.

Kuta huu umejawa na mapambo mbalimbali yakiwemo pete, bangili, na cheni ndogo. Kuna pia mifuko midogo ya mikono yenye rangi tofauti kama vile nyeusi, waridi na buluu. Mkusanyiko mzima unaonyesha aina nyingi za vitu na vifaa vya mitindo.

Duka ka suti limejaa suti nyingi zilizopangwa vizuri. Suti za rangi tofauti zimetundika kwenye viraka viwili virefu. Suti ya buluu na yenye mirabamiraba inaonekana wazi mbele. Kila suti inaonekana kuwa mpya kabisa na tayari kununuliwa.

Duka la kisasa la nguo na vifaa vya mitindo limejaa bidhaa mbalimbali. Kofia za rangi tofauti zimetundikwa ukutani zikonyesha mitindo mingi. Mannequin wawili wamevalishwa nguo na vifaa za kisasa wakionyesha mavazi. Rafu zimejaa viatu huku zengine zimepangwa chini.

Duka la nguo limejaa mavazi mbalimbali yaliyopangwa kwenye vitindikio. Nguo za rangi nyingi zimefunikwa zikionyesha mitindo tofauti. Baadhi ya mavazi yanaonyeshwa kwenye vibonzo vya kuonyesha nguo. Nguo hizi zimepangwa vizuri zikiwapa wateja fursa ya kujivinjari kwa urahisi.

Sanamu tatu za wanaume zimesimama wima; zikionyesha mtindo tofauti wa nguo. Zimevalia suti za kifahari zikiwa na mikoba ya mikono. Nguo za kiume zimepangwa kwa rafu; zikionyesha chaguo pana la mavazi. Duka lina taa za kisasa zikizingatia bidhaa zote.

Duka la nguo la kisasa linaonekana wazi. Kuna aina ya nyingi za mavazi yenye vitambaa vya kiafrika. Nguo zimepachikwa kwenye reki na manikini ikionyesha mtimbo mbalimbali. Kwenye sakafu kuna sanduku ndogo lenye matangazo ya bei.

Duka la vifaa vya mitindo linaonekana likiwa limejaa bidhaa maridadi. Katikati mfano wa duka umevalia vazi la rangi ya kuvutiwa ikiwa na mkoba wa miwani ya jua. Rafu za kando zimejaa mikoba, skafu na miwani ya macho yote yamepangwa kwa ustadi.

Hili ni duka la nguo na lina rafu mbili zilizosheheni mavazi ya rangi mbalimbali yaliyopangwa vizuri, zikionyesha mtindo ya rua tofauti na manguo aina mbalimbali ya wanawake.

Gari jeusi la kifahari limepaki kando ya barabara. Linapaa la mzigo wa bumper imara mbele. Nyuma yake kuna shamba lenye miti la nguzo ya umeme. Anga la bluu linaonekana safi kabisa. Usafiri huu unaonekana tayari kwa safari ndefu.

Safu ndefu ya magari yaliyopakiwa inaonekana wazi, ikiwa na muonekano wa mbele wa magari mbalimbali. Mengine yanaonekana kuwa meupe au ya rangi ya fedha, huku mengine yakiwa na rangi tofauti kwa mbali.

Gari nyeusi ya kisasa imepakiwa kwenye eneo la mawe. Buti yake imefunguliwa ikionyesha nafasi ya mizigo. Magari mengine yanaonekana sehemu tofauti. Anga linaonekana la buluu kabisa. Mazingira haya yanaonyesha maegesho ya nje.

Mgari matatu yamepaki kwenye nyasi, gari nyeupe, nyeusi na bluu yote yanasimama wazi, nyuma yao kuna miti mirefu na vichaka, anga la bluu inionekana safi, mazingira haya yanaonekana kama eneo la wazi ya maegesho.

Gari kadhaa zimepaki vizuri ndani ya jengo refu. Nambari za magari zinaonyesha usajili wa kigeni. Magari haya yanaonekena kuwa ya kifahari yakionyesha muundo wa kisasa. Bendera ndogo ya Amerikani inaonekana kwenye kioo cha ndani cha gari nyeupe ikionyesha asili yake.

Gari ya rangi ya fedha inaonekana imepakiwa nje kwa mawe juu. Ina taa za mbele zenye mwanga mkali. Magurudumu yake yana spika za metali. Nyuma kuna jengo lenye paa jekundu, mahali ambapo watu wamekaa nje.

Ndani ya chumba cha kuonyeshea magari, kuna gari jeusi la kifahari, likiwa limewekwa katikati, linaonekana jipya kabisa likiwa na bodi zinazong'aa na rimu zenye muundo wa kuvutia. Magari mengine kadhaa yameegeshwa nyuma yakionyesha uteuzi mbalimbali wa magari yanayopatikana.

Hili ni gari la Subaru Forester lenye rangi ya maroon au nyekundu iliyokolea likiwa limeegeshwa nje na lina sahani ya leseni ya Kenya. Linaonekana kuwa katika hali nzuri likiwa na rimu za nyeusi ambazo zinalipa mwonekano wa kisasa.

Gari la fedha la abiria limesimama kando ya barabara ya vumbi. Nyuma yake kuna milima mikubwa yenye miamba iliyo wazi. Laha ya matangazo ya Luxury Tours and Safaris imeonekana kwenye mlango. Magurudumu yake yanaonekana kuwa imara yanafaa kwa safari za nje.

Hiki ni chumba cha kuonyeshea magari, ambapo mwanamme na mwanamke wanazungumza karibu na gari. Mwanamme aliyevaa suti na miwani, anaonekana akieleza jambo kwa mwanamke akinyoosha mkono wake kuelekea.

Hili ni gari la kifahari, aina ya Mercedes-Benz, likiwa limepaki chini ya banda. Mlango wa dereva umefunguliwa, ukiashiria matumizi ya hivi karibuni. Rangi yake ya kijivu inang'aa, ikionyesha utunzaji mzuri. Matairi yanaonekana dhabiti na kioo cha mbele kinamulika.

Mwanaume anasafisha gari jekundu ambalo halina milango ya upande wa abiria. Anatumia bomba la maji kuosha ndani na nje ya gari. Sehemu ya injini imefunguliwa ikionyesha kuwa ni gari linalorekebishwa. Mazingira yanaonekana kuwa ya karakana eneo la wazi ya matengenezo.

Mwanamke anaonekana akiwa ndani ya gari akirekebisha kioo cha kuangalia nyuma. Anatabasamu na kuwa na furaha. Mwanaume mwenye ndevu anaonekana akiwa kando yake labda akimsaidia au akimwangalia. Inawezakana kuwa wako kwenye duka la kuuza magari.

Msafara mweupe umepaki kwenye shamba la nyasi. Lango la mbao linaonekana nyuma yake. Anga lina mwingu mweupe likionyesha hali ya hewa ya kawaida. Gari hili linaonekana kuwa tayari kwa safiri au limepumzika. Mandhari yanajumuisha mti na vichaka.

Gari maridadi la rangi ya fedha limesimama kwenye nyasi likionyesha muundo wa kikifahari. Magurudumu yake meupe ya kihisi mwangaza yakipendeza muonekano. Nyuma yake magari mengine yametanda yakionyesha kuwa ni eneo la maegesho. Mandhari ya miti mirefu natoa utulivu wa ajabu.

Gari dogo la abiria lenye rangi ya fedha limesimama kwenye sehemu iliyojengwa kwa mawe madogo. Matairi yake meusi yanaakisi mwangaza likipendesha mwonekano .Dirisha zake zimepakwa giza zikionyesha faragha ndani. Nyuma yake miti mikubwa inaonekana ikionyesha mazingira ya asili.

Gari hii ni la abiria aina ya Toyota Hiace iliyopaki kwenye eneo lenye nyasi na linaonekana kuwa sehemu ya eneo ya magari mengine yaliyopaki, ikiwa mchana katika mazingira ya kijani na miti ya asili. Lina maandishi ya biashara ya mikopo inayoitwa Progressive Credit .

Wanandoa wanazungumza na muuzaji ndani ya chumba cha maonyesho cha magari. Muuzaji anaonekana kuelezea kitu cha kutumia kompyuta ndogo au kifaa kingine. Magari mengi meupe na meusi yamepangwa ndani ya duka yakisubiri wateja wapya. Eneo linaonekana kuwa kubwa na lenye mwanga mkali.

Gari jeusi aina ya Honda Stream imepaki kwenye eneo la maegesho juu yake kuna muundo wa paa lenye nguzo ya manjano. Gari hili lina muonekano maridadi na matayiri yaaonekana vizuri, laonekana liko chini ya jua kali likiangaza rangi yake nyeusi.na linang'aa

Gari jeupe la kisasa limeegeshwa kwenye barabara likionyesha muundo wake wa kifahari. Magurudumu yake makubwa yanaonekana wazi yakiongezea uzuri wake. Taa zake za mbele zimetengenezwa kwa umaridadi zikiipa sura ya kuvutia. Gari hilo linaonekana kuwa katika hali nzuri na tayari kuendeshwa.

Gari jeusi la aina ya SUV linaonekana likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho chenye rangi nyeupe. Sakafu ina vigae vyeupe vinavyong'aa vikionyesha usafi na mpangilio mzuri. Taa za dari zilizopishana zinaongezea mwangaza na kutosha katika eneo lote.

Hii ni injini ya gari ikiwa wazi na sehemu mbalimbali zake zikionekana zikiwemo nyaya, mabomba na beteri nyekundu upande wa kulia. Kifuniko kimeuniliwa juu kikifichua ndani yake ikionekana kuwa uchafu na vumbi.

Shamba kubwa la magari limejaa magari mengi yaliyopangwa. Magari ya aina mbali mbali yakiwemo ya abiria na malori, yanaonekana. Baadhi ya magari meupe, mengine meusi, na mengine ya rangi tofauti. Jengo kubwa linaoenekana kwa nyuma, likionyesha eneo la biashara.

Gari dogo jekundu linalo kaa tuktuk limeegeshwa kwenye eneo la kijani kibichi. Matawi ya miti yananing'inia juu ya karibu na gari yakijificha kidogo. Upande wa gari unaonyesha kupaa na kuraruka kuashiria umri wake.

Mwananume mwenye tabasamu anatabasamu akipokea funguo za gari. Amevalia koti la kahawia akionekana mwenye furaha. Mkono wa mtu unaonekana ukimikabidhi funguo ukiwa na karatasi mkononi. Madhari ya ndini ya gari linaonyesha viti yva kisasa vya abiria.

Hili ni gari kubwa jeusi pengine la SUV, lililosimama ndani ya chumba cha maonyesho. Lina muonekano wa kifahari likiwa na rimu zinazong'aa na mistari laini ya kubuni. Taa zake za nyuma zinaonekana kua za kisasa na zenye muundo wa kipekee.

Ndani ya gari la rangi nyekundu kunaonekana viti vya mbele vimetengenezwa kwa kitambaa cheusi. Dashibodi na vifaa vingi na usukani unang'aa. Milango imefunguliwa kidogo kuonyesha mazingira ya nje. Kifaa hiki kinaonekana kuwa safi na tayari kwa safari.

Matumba mingi ya nguo yamefunikwa kwa plastiki na kufungwa Kwa kamba. Matumba haya yanaonekana na nguo zilizotumika za rangi mbalimbali, baadhi ya matumba yana level zikionyeshwa maelezo ya bidhaa na mipango juu ya kila moja yakionyesha idadi kubwa.

Gari kubwa limepakia magunia mengi ya vitunguu nyekundu, wafanya biashara kadhaa wanaonekana wakishughulia bithaa, magunia yamewekwa rundo juu ya arthi yakionyesha wingi wa mazao, wanawake wamevailia kofia za kujikinga na jua wakionyesha kazi ngumu.

Uuzaji wa bidhaa za sanaa na ufundi unafanyika kwenye soko la wazi. Vinyango vidogo vya mbao na bidhaa zingine za kitamaduni zimewekwa juu ya mkeka wa njano. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye eneo la soko wakitafuta vitu vya kununua. Vivuli vyekundu vinaonekana kutoa kivuli ikionyesha mazingira ya biashara.

Majani mengi ya kijani yamekusanywa kwenye chungu yakionyeshwa ustawi. Katikati kuna barabara ya wazi inayoongoza kwenye majengo kwa mbali. Watu kadhaa wanaonekana wakishugulikia majani kuashiri shuguli ya soko au kilimo.

Bendera za sanaa na uchoraji mwingi wa kuvutia vimetundikwa vikiangazia manthari ya Afrika na wanyama pori. Soko hili linaonekana kuwa mahali penye shughuli nyingi ambapo bidhaa za kitamaduni zinauzwa. Watu kadhaa wanaonekana wakishughulika na biashara huku bidhaa zengine zikiwa zimewekwa chini kwa wateja kuziona.

Soko kubwa la matunda linaonyesha rundo la ndizi. Wafanyabiashara wamekaa kati na bidhaa zao. Kuna masanduku mengi yaliojazwa ndizi zilizoiva. Watu wengi wamekusanyika katika eneo hili yenye shughuli. Hali hii inaashiria biashara ya mazao ya shambani.

Soko kubwa lina vibanda vingi vilivyojaa bidhaa. Maua ya rangi mbalimbali yamewekwa kwenye meza. Kuna mapambo na sanaa za kitamaduni zinazopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Watu wanatembea kati ya vibanda wakifanya biashara zao. Mazingira haya yanaonyesha shughuli nyingi za kibiashara.

Ndani ya chumba kuna mkusanyiko mkubwa wa rekodi za muziki. Rauni zimejaa diski nyeusi na vifaa vya zamani. Gramafoni kubwa na dhahabu imewekwa katikati. Kwenye ukuta kuna picha na mabango ya wanamziki. Mazingira haya yanaonyesha duka la rekodi au mkusanyiko binafsi.

Hili ni soko la shughuli nyingi limejaa wateja na wachuuzi. Bidhaa mbalimbali kama mboga na matunda zimepangwa kwenye vibanda. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kuvinunua uku wengine wakiwa wamevalia barakoa.

Mkono wa mtu unaonekana ukishika vitu vya shanga. Bangili kubwa yenye rangi mbalimbali imevikwa kwenye mkono. Pete nyingi za masikio zenye maumbo tofauti na shanga za rangi zinatandazwa chini. Kamba kadhaa za shingo zenye miundo na kitamaduni zimezungukwa. Kifaa hiki kinaonyesha ufundi wa sanaa za mikono wa pikee, labda kutoka soko la maasai jijini.

Eneo la biashara la wazi linaonyesha vifaa vingi vya jikoni. Kuna viungo vya kupika, sufuria, na vyombo vingine vya chuma. Bidhaa hizi zimewekwa chini na kwenye rafu. Mtu mmoja amesimama mbele ya masanduku ya bluu. Hali hii inaonyesha biashara ndogo ndogo iliyopangwa vizuri.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha bidhaa nyingi za kuuzwa. Matunda na mboga yamepangwa kwenye meza. Watu wanatembea kati ya vibanda wakifanya biashara zao. Miundo ya vpaa inaonekana kuwa ya mda ikiashiri soko la wazi. Mazingira haya yanaonyesha maisha ya kila siku ya soko la ndani.

Hizi ni rundo kubwa za ndizi zikiwa zimepangwa kwa wingi, katika soko au gala. Nyingi zinaonekana kuwa bado mbichi, zikiwa na rangi ya kijani kibichi na madoa machache ya kahawia. Baadhi zikiwa tayari zimeiva na zimeanza kuwa za njano.

Biashara inaonyesha soko lenye shughuli nyingi. Mwanamke mmoja ameketi katikati ya mboga na matunda mbalimbali. Vitunguu, nyanya, pilipil, hoho na viazi, vimepangwa kwenye masanduku na vikapu. Hali inaashiria soko la kitamaduni ambapo watu hufanya biashara zao.

Soko la matunda lilionekana limejaa bidhaa. Wanawake wawili wamesimama kati ya mlima ya machungwa na tufaha. Mmoja anavaa barakoa na huku mwingine akishika mfuko wa plastiki. Migahawa ya kando inaonyesha namba ya kibanda juu yao. Mazingira yanawakilisha biashara haya na shughuli za kila siku sokoni.

Soko hili kubwa limejaa viungo na bidhaa za kilimo. Vifurushi vingi vya viungo vimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu na mapipa. Kuna mifuko mikubwa iliyojaa bidhaa mbalimbali ikiwemo tangawizi na vitu vingine. Soko hili linaonyesha utajiri wa bidhaa za kilimo na viungo zinazopatikana.

Hii ni store au duka lililojaa trei za mayai zilizopangwa kwa urembo kwenye rafu, zikiwa na rangi mbalimbali kama vile nyekundu, kijani, buluu na njano. Yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri ndani ya kila trei.

Huu ni soko lililo wazi lenye shughuli nyingi. Bidhaa mbalimbali za ufundi zinauzwa hapa. Wafanyibiashara wametandika bidhaa zao chini na kwenye meza. Kuna watu wakitembea wakitazama vitu. Majengo marefu yanaonekana nyuma.

Kuna soko lenye shughuli nyingi likiwa limejaa bidhaa mbalimbali. Pande mbili za njia zimejaa vibanda vinavyouza uchoraji mguo na mikoba. Watu kadhaa wamesimama na kuketi wakifanya biashara yao. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha marefu juu.

Hili ni soko la nguo lililo ndani ya jengo lenye dari ya chuma na mwangaza wa asili, unaoingia kutoka juu. Kando ya njia kuna meza na rafu nyingi zilizojaza nguo za aina mbalimbali, ikiwa pamoja na jezi ya michezo, suruali ambazo zinawekwa kwa wingi, na kwa fujo. Kuna watu kadhaa wakiwa wamesimama au wakitembea katikati ya njia hiyo wakiwa wamevaa nguo za kawaida na moja wao ana nguo mkononi.

Mazingira ya soko lenye nyingi yanaonekana likiwa na bidhaa mbalimbali, vyakula kama ndizi, nyanya na matunda mengi yamepangwa kwa uangalifu kwenye vibanda. Watu wanasonga miongoni mwa bidhaa, baadhi yao wakiuza na wengine wakinunua.

Hili ni soko la wazi lililojawa na bidhaa mbali mbali za sanaa za ufundi , zikiwemo vinyago, vyombo vya muziki, na nguo zenye rangi za kuvutia. Nyingi zimepangwa kwenye sakafu na pia zimewekwa kwenye rafu.

Hili ni soko la bidhaa mbali mbali zilizopangwa vizuri. viatu na mikufu ya rangi mbali mbali ,vinaningania vikiwa vimeonyeshwa kwa wateja ,Mtu anaonekana akitembea katikati ya viatu vilivouzwa. Huu unaweza kuwa mfano wa soko la wazi la barabarani.

Eneo la soko lenye shughuli nyingi linaonekana wazi. Paa kubwa ya mabati limefunika eneo lote la biashara. Chini magunia mengi yamerundikwa labda yakiwa na vitunguu au mazao mengine. Nguzo za buluu zinaonekana zikilinda eneo la juu. Hali hii inaashiria soko kubwa la jumla nchini.

Hili ni soko la wazi likiwa limejaa bidhaa za sanaa na ufundi, vitu vya shingo, bangili na mikufu ya rangi mbalimbali vimeekwa kwenye meza nyeupe. Nguzo kadhaa zinaonyesha bidhaa zilizo ninginia zikionyesha wingi wa chaguo, inaonekana kuna watu wakitembea karibu pengine wakitafuta vitu ya kununua

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi la wazi ambalo linaonekana kama soko la maua au kando ya barabara. Kuna maua mengi ya aina rangi tofauti yaliyopangwa kwenye meza, au kwenye jukwaa. Kuna marundo ya maua mekundu, meupe, manjano na waridi, na rangi ya pinki pamoja na maua yengine yenye rangi mbalimbali.

Ndani ya chumba hiki kuna kabati kubwa lililojaa nguo na vitambaa vya rangi mbalimbali. Katikati kuna kiungo kilichovalishwa koti la kijani lenye ruwaza za mraba ikionyesha muundo wa kipekee. Rafu zimepangwa kwa ustadi na vitambaa na nguo zikining'inia.

Hili ni jengo refu la kisasa likijengwa. Korongo kubwa la ujenzi limesimama kando ya jengo likionyesha shughuli inayoendelea. Anga linaonekana wazi masamawati likipambwa na mawingu machache meupe. Miti ya kijani kibichi yaonekana chini ya jengo likiongeza uai.

Bendera hii nyeusi inamatangazo ya kuuza mali. Inaonyesha jina la mradi symphony residence na eneo lake Lavington. Ina namba ya simu ya anwani ya tuvuti ya vaal real estate imetajwa kwa mawasiliano.

Majengo mawili marefu ya ghorofa yamejengwa kwa mtindo unaofanana yakionekana kuakisi kila moja. Kuta zao zinafanana na matofali ya rangi ya kijivu zikiwa na madirisha mengi ya mraba. Milango ya kuingilia imeimirishwa kwa mlango ya chuma ikionyesha usalama.

Jengo refu la kisasa limejengwa kwa mtindo wa kipekee, lina ghorofa nyingi zikiwa na madirisha makubwa na balkoni. Rangi ya manjano na nyeusi zinaongeza mvuto wa kisasa. Chini ya jengo kuna bwawa la kuogelea lenye maji la buluu.

Hili ni jengo refu la kisasa likionyesha muundo wa kuvutia. Lina madirisha mengi ya buluu yanayong'aa yakipamba kuta zake. Balcony za kisasa zinaonekana zikitoka nje zikiongeza uhalisi. Anga la bluu lina mawingu meupe likitoa mandhari ya juu. Hili linaweza kuwa jengo la makaazi au ofisi likionyesha maendeleo ya jiji.

Kuna nyumba kubwa ya kisasa yenye ghorofa mbili. Ina paa la kahawia na kuta zenye rangi ya pembe za ndovu. Milango ya chuma inalinda mlango mkuu. Uzio mfupi umepambwa kwa mimea ya kijani. Anga la bluu linaonekana safi kabisa.

Hili jengo kubwa la ghorofa ambalo, linaonekana kuwa katika hatua mbalimbali za ujenzi, au labda, limeachwa. Sehemu ya kushoto ya jengo, inaonekana kukamilika zaidi, ikiwa na madirisha yenye fremu za bluu, na barabara za nje, za rangi za zambarau. Upande wa kulia wa jengo, unaonekana bado haujakamilika, ukiwa na kuta za matofali, za suruji, zilizo wazi.

Maendeleo ya makazi yanaonekana yenye majengo marefu kadhaa. Katikati kuna jengo jingine linaloendelea kujengwa likiwa na wafanyikazi wa ujenzi. Eneo lote linaonekana kuwa mradi mkubwa wa ujenzi wa ghorofa, huenda katika kitongoji cha mji. Nyumba hizi ni za kisasa na zina balconies .

Hii ni bodi ya alama iliyowekwa nje ya eneo linalojengwa. Bodi hii ni ya rangi ya kijani na ina maandishi ya dhahabu yanayosoma Pearl Court Northlands view kwa herufi kubwa. Nyuma ya bodi kuna ukuta wa ujenzi na sehemu ya jengo lililojengwa kwa nusu pamoja na paa lililowekwa kwa sehemu. Mazingira yanaonekana kuwa ya ujenzi wa maendeleo yanayodhibitiwa.

Mazingira ya kifahari yanaonyesha majengo ya kisasa. Nyumba zenye ghorofa kadhaa zimetazamana. Paa la gari inafunikwa na sehemu maalum. Baiskeli mbili zimeegeshwa karibu na mmea. Anga la buluu linaonekana safi kabisa.

Jengo refu la ghorofa linaonekana chini ya anga safi. Chini yake kuna bwawa la kuogelea lenye umbo la kipekee likizungukwa na nyasi bandia. Miti ni refu na misuti ya kijani kibichi inaonekana kando ya jengo. Uzio wa chuma wenye kutu unaashiria mpaka wa eneo hii.

Nyumba kubwa ya kifahari bado inajengwa, ikionyesha usanifu wa kisasa. Ina ghorofa nyingi na paa la kahawia iliyopambwa vizuri. Ngazi pana za waridi zinaelekea kwenye mlango mkuu. Eneo la nje lina nyasi ya kijani kibichi iliyopandwa vizuri.

Jengo refu la ghorofa lina maduka chini. Ghorofa za juu zina madirisha yenye vioo vyeusi. Kuna mabango ya matangazo yaliyowekwa kwenye ukuta, miundo ya mitali inaonekana juu ya jengo. Anga la blue kabisa na mawingu machache

Jengo refu lina milango miwili mikubwa ya chuma. Juu ya geti kuna waya ya umeme zilizoinuka. Bango jekundu linaonekana likitangaza nyumba ya kuuza. Uzio mfupi wa matofali unawekwa mbele ya mali. Hali hii inaonyesha jengo la makazi au biashara.

Hili ni jengo kubwa la makazi. Lina paa jekundu na kuta nyeupe kabisa. Kuna uzio mfupi wenye mimea michanga mbele ya nyumba. Anga la buluu lina mawingu meupe pia mimea inaonekana yenye kijani kibichi yaliyozunguka nyumba.

Nyumba ya kifahari wenye rangi ya njano na kijivu, inasimama katikati ya bustani nzuri. Balkoni ndogo, iliyo mbele inaongeza mvuto wa kipekee kwa makazi hayo. Viti vyeupe vilivyotengenezwa kwa chuma vimepangwa mbele, vikionyesha eneo la kupumzika.

Hili ni jengo refu la kisasa likionyesha usanifu wa kipekee lina gorofa nyingi zilizo pambwa kwa rangi nyeupe, kijivu na njano angavu . Balkoni za glasi zinaongeza uzuri wa hisia ya kisasa. Anga la buluu na mawingu machache inaonekana wazi juu.

Jengo refu na la kisasa la ghorofa linasimama likiwa na kuta nyeupe na madirisha ya vioo vya buluu. Ina balkoni nyingi zilizopangwa kwa usawa kila sakafu zikipanda juu angani. Kwenye paa la jengo hili kuna maandishi yanayosoma highway heights yanaashiria jina la jengo.

Bwawa kubwa la kuogelea lenye maji ya samawati linaonekana wazi. Nyuma yake kuna jengo maridadi lenye paa la rangi ya kahawia. Miti na vichaka vya kijani kibichi vimezunguka eneo , vikionyesha uzuri wa asili. Mwangaza wa jua unaangaza juu ya bwawa ukionyesha hali ya hewa nzuri.

Jengo refu la ghorofa lina maduka chini. Kuna gari nyeupe limesimama mbele yake. Juu ya jengo ishara zenye maandishi ya kiingereza zinaonekana. Kuna rundo ya mawe karibu na barabara kuu. Anga lina bluu kabisa.

Duka kubwa linaonyesha sehemu ya matunda yaliyopangwa vizuri. Chungwa na tufaha zimetenganishwa zikiwa zimejaa kwenye vyombo maalum. Wateja watembea katika maduka wakichagua bidhaa wanazohitaji. Eneo hili linaashiria duka kubwa la rejareja pengine Carrefour kama bendera inavyoonyesha.

Duka la vyakula linaonyesha sehemu ya samaki. Samaki wengi wamepangawa juu ya barafu iliyopondwa. Baadhi ya minofu na vichwa vimewekwa kwenye tray za plastiki. Kuna vibao vidogo vyenye bei na alama za bidhaa. Ishara ya usiguze samaki inaonekana kwa umbali.

Jengo refu la ghorofa limeonekana likiwa na mabango makubwa. Juu kuna ishara nyekundu ya naivas ikiashiria duka kubwa. Chini yake summit institute na 6th floor yameandikwa kwa herufi kubwa ikionyesha uwepo wa taasisi ya elimu.

Hifadhi kubwa ya bidhaa inaonekana ikiwa na vifaa vingi. Nyama imepangwa vizuri ndani ya friji za kisasa na kuonyesha ikiwa na matangazo ya punguzo la bei. Bidhaa nyingine kama vile biskuti na sabuni zimepangwa kwa ustadi kwenye stendi tofauti. Sakafu ya kahawia inakamilisha muonekano safi na eneo zima la ununuzi.

Mandhari haya yanaonyesha sehemu ya duka kubwa la bidhaa. Rafu ndefu zimejaa vitu vingi vya kula hasa peremende. Lebo za bei na matangazo ya punguzwa yanaonekana wazi. Wateja wachache wanatembea kwenye njia kati ya bidhaa. Eneo hili laonekena kuwa mahali pa biashara iliyojaa.

Mandhari yanaonyesha ndani ya duka kubwa likiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Wateja kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye njia wengine wakiwa na troli au vikapu za ununuzi.

Katika duka kubwa vituo vya kujilipia vimepangwa. Skrini za kompyuta na viscanner vinaonekana kwenye kila meza. Bidhaa nyingi zimepangwa kwenye rafu ndefu nyuma. Mabango ya fast lane yanaashiria njia za haraka za malipo. Eneo hili linaonyesha urahisi wa kisasa wa ununuzi.

Duka kubwa la rejareja limejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu. Bidhaa kama mafuta ya kupikia sabuni na vyombo vyengine vimepangwa kwa utaratibu. Rafu za juu zimejaa chupa za mafuta za rangi ya dhahabu na kijani kibichi. Chini yake kuna chupa za sabuni ya kufulia na vifaa vya kusafisha.

Hapa pana duka kubwa la kisasa lenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Maduka ya rafu yamejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vinywaji na vyakula. Wafanyikazi wamevaa sare nyekundu wakitoa huduma kwa wateja. Muonekano wa juu unaonyesha mpangilio mpana wa duka hili lenye shughuli nyingi.

Duka kubwa la rejareja linaonekana likiwa na jina "foodplus" likipamba lango lake. Maneno " more than just food " pia yameandikwa yakielezea huduma zake pana. Ndani yake bidhaa mbalimbali na wafanyikazi, wanaonekana wakihudumia wateja, hali inaashiria biashara ya kisasa na huduma bora.

Duka kubwa la viatu linaonyesha bidhaa nyingi. Kuna rafu nyeupe zilizojazwa viatu vya aina tofauti. Taa za dari zinaangazia vizuri nafasi nzima. Ishara kubwa ya 50% OFF inavuta wateja. watu wachache wanatembea ndani ya duka.

Raki ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo nafaka, vitafunwa na vyakula vingine vilivyofunganishwa. Baadhi yao zinaonekana kuwa na bei zilizoandika juu yake tofauti, ikionyesha kuwa ni ndani ya duka la rejareja.

Shimo refu la maduka linaonekana likiwa limejaa vinywaji. Safu nyingi za chupa za maji, juisi, na soda, zimepangwa vizuri. Rangi za bidhaa zinatofautiana, zikionyesha aina mbali mbali. Sakafu ni safi na taa zinang'aa juu. Mazingira haya yanaonyesha idara ya vinywaji kwenye duka kubwa.

Duka kubwa la vyakula linaonyesha bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Mikate mingi imewekwa kwenye pakiti tayari kwa wateja. Ishara kubwa inatangaza mkate na keki mpya ikionyesha ubora wa bidhaa. Friji na vinywaji viko nyuma ikionyesha aina mbali mbali za bidhaa.

Hifadhi kubwa ya vyakula imejaa bidhaa mbalimbali za mboga. Rafu zimejaa salad ,mboga za majani na matunda safi. Mabango yanayotoa ofa na bei yamening'inia juu ya bidhaa. Eneo hili linaonekana kuwa sehemu ya duka la kisasa la kirejareja lenye taa nyingi.

Hii ni sehemu ya duka kubwa iliyo na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali haswa maziwa ya mifuko ya rangi tofauti na bidhaa zinazofanana vimepangwa vizuri.

Duka kubwa linaonysha bidhaa nyingi zilizopangwa, rafu ndefu zimjaa vitu mbalimbali kutoka vyakula hadi vifaa vya elektroniki. Mtu mmoja anaonekana akichagua bidhaa karibu na mafuta ya kupikia. Bei na matangazo yametandikwa juu ya bidhaa tofauti.

Uteuzi wa vyakula vingi vinaonekana vimetayarishwa vizuri.,wali wa njano na mbaazi unajaza chombo kikubwa ukionesha utamu. Sahani nyingine zimejazwa na nyama na mboga, zikionesha aina mbali mbali za milo, hii ni meza ya chakula iliyojaza vyakula vingi tayari kuliwa.

Hili ni duka la kuuza bidhaa mbalimbali za kitamaduni, mifuko ya mapambo na sanamu za mbao zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Lebo angavu ya muundo wa kipekee unaonyesha ufundi wa Kiafrika. Sehemu ya kinyozi ya chumba inaonekana kushoto, ikionyesha aina mbalimbali za bidhaa.

Biashara inaonyesha safu ya mashine ya kufulia. Zimepangwa vizuri kwenye rafu ndevu zikionyesha mtindo tofauti. Juu yake bidhaa za sabuni zinaonekana zikiongeza mvuto wa mauzo. Maduka haya yanakilisha sehemu ya bidhaa za nyumbani katika duka kubwa.

Hili ni duka kubwa la rejareja ambalo linaonekana kuwa duka la Carrefou r kutokana na nembo kubwa ya Carrefour inayoonkena wazi juu. Duka lina njia za kati za rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali zinazopangwa vizuri. Sakafu ni ya rangi ya kahawia nyepesi na kuna nguzo kubwa katikati zinazosaidia muundo wa duka.

Uchumi unaonyesha soko kubwa la bidhaa za shambani. Vikapu mbalimbali vimejaa viazi, vitunguu na mazao mengine. Bei za bidhaa hizo zinaonekana wazi kwenye vibao zikiwa na ofa. Wateja wanaweza kuchagua mahitaji yao na wafanyikazi wanatoa huduma.

Hili ni duka kubwa la kisasa lenye bidhaa mbali mbali, sakafu ina muundo wa vigae vya rangi tofauti, na paa linafichua mfumo wa chuma wa jengo. Rafu zimejaa mikate, bidhaa za duka ,na kuna sehemu maalum ya kuoga .

Stesheni hii inaonyesha duka la zawadi na bidhaa za kienyezi. Mizigo mbalimbali, vito vya mpambano na sanamu ndogondogo zimepangwa vizuri. Bidhaa za ngozi za kitambaa zenye michoro ya kiafrika zinaonekana zikitundikwa. Duka hili linawakilisha utamaduni wa kenya na ufundi wa ndani.

Duka la quickmat linaonekana kuwa nje likiwa na jengo jeusi na alama yake kubwa nyekundu na nyeupe. Karubu na lango kuu kuna mabango yanaashiria fresh and easy yakionyesha bidhaa wanazotoa. Nje ya duka kuna mikokoteni mingi ya ununuzi iliyopangwa vizuri tayari kwa matumizi na wateja.